Huduma za kifedha. Ni eneo la ATM, lenye bango kubwa linaloonyesha kuwa huduma hizo zinafanya kazi ndani ya masaa ishirini na nne, milango iko wazi na huduma inapatikana ndani kuna sakafu nzuri iliyopangwa na kumsaidia mtu kufanya kazi zake. Kwa upande wanyuma kuna magari na fremu zote zimefunguliwa.

Shughuli za kibenki. Benki ya "EQUITY". Wafanyakazi ndani wanaendelea kuwahudumia wateja. Kwa nje kuna mabango makubwa yanayoonesha huduma zinazotolewa kama visa na huduma nyingine. Watu wanapeana mikono kuashiria umoja na upendo, na huduma bora ya benki hiyo.

Wafanya kazi wa benki, wamepiga picha ya pamoja wote wamevaa suti pamoja na tai. Kuna wanaume wengi na wanawake wawili, hata wanawake wamevaa suti. Nyuma kuna bango linalo onesha benki ya BPR. Wafanya kazi hawa wamependeza sana.

Benki ya koperativu. Mwanaume aliyeshika simu na kuvaa shati la kijani amekunja ngumi na kushangilia baada ya kupata pesa kwa kupitia mtandao, ni bango linalo onyesha namnagani mtu anawezakupata huduma ya kifedha kupitia mtandao.

Benki ya "STANDARD CHATERED", maelekezo ya namna ya kufungua akaunti, pundamilia mwenye michirizi myeupe na myeusi akitazama milima akiwa mbugani, wingu ni la buluu likiashiria hali ya utulivu wa hali ya hewa.

Benki ya Stanbic, mkono wa kiume ulioshika simu yenye kiulizo na kuwataka watu wafikirie mara mbili juu ya utumiaji wa mbinu za kidijitali, kupata pesa za kibenki kupitia wi-fi.

Mwanamke yuko baa ameshika kinywaji. Anatabasamu, anapiga picha na mhudumu ambaye yupo kwenye kaunta. Kaunta imejaa vinywaji vya kutosha vya rangi tofauti na kampuni tofauti. Mwanamke huyo amevaa jinzi la bluu lililochanika kwenye magoti, na amesuka nywele ndefu.

Ni kwenye ukumbi wa starehe maarufu kama baa, eneo la mapokezi lina mwanga unaovutia sana, kuna rangi ya bluu, rangi nyukundu na kadhalika viti na meza vimepangiliwa vizuri pamoja na mapambo na maua yaliyopo kwenye meza ya mapokezi.

Ni baa, mwanaume ambaye ni mhudumu yupo kaunta akisubiri wateja kuna viti vinne ambavyo atavitumia kuwapa huduma, nyuma yake kuna vinywaji na vilevi mbalimbali.

Ni kwenye ukumbi wa sherehe sehemu ambayo watu huenda kucheza muziki yaani disko, ukumbi umejaa wanaume na wanawake waliovaa nguo zisizofunika mwili mzima, wengine wamekaa kwenye viti wakiwa wanakunywa vinywaji na kwa mbali moshi wa shisha unaonekana juu, meza ya dj ina kompyuta kipaza sauti na miksa, vyote vinaonekana .

Kaunta. Kijana ambaye ni muhudumu wa baa, amevaa sweta yenye kofia pamoja na avlon anatabasam, huku mkononi kwake ameshika glasi yenye mrija kwenye meza. Nyuma yake kuna vinywaji vyenye rangi kutoka kampuni tofauti na kwenye meza yake imepambwa vizuri kuwavutia wanywaji.

Ni kaunta eneo la bar ambapo watu huenda kupata vilevi na vinywaji mbalimbali. Inaonekana miguu ya mwana mama aliyekaa akitumia simu; kwenye kaunta kuna friji na jokofu lenye vinywaji tofauti kuna feni na mwanga mzuri sana ambao unamulika na kuonesha bidhaa zinazouzwa.

Ni sehemu ya mapokezi ya baa, nyuma anakokaa muuzaji kuna chupa zilizopangwa kwenye kabati za rangi tofauti na bei tofauti. Kuna televisheni yenye video ndani yake, inayomuonyesha mdada aliyevaa wigi. Kuna viti vya kukaa, eneo hili linavutia sana.

Watu wako baa, wakiendelea kupata huduma ya vinywaji, mwanaume mmoja anawahudumia nyuma yake kuna jokofu lenye vinywaji tofauti. Taa yenye mwanga mzuri, huku wanaume wakicheka nakunywa kinywaji kwenye glasi, na chupa nyingine ziko mezani.

Kampuni ya uuzaji wa magari aina ya costa. Magari mengi yanaonekana yameandikwa volcano upande wa mbele. Ni mengi, makubwa, yana rangi nzuri. Wanaume waliovaa barakoa wamesimama upande wa mbele. Kwa juu minara ya nguzo za umeme inapita kuashiria kwamba kuna nishati pia ya umeme.

Uuzaji wa magari. Gari limepigwa picha kwa upande wa ndani kwenye usukani wa dereva, ni zuri na linavutia redio iko hewani kwenye masafa ya "nane nane nukta tano sifuri". Gari hurahisisha usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine; ukiangalia kwenye kioo nje kuna magari mengine yanayouzwa.

Muuza magari kutoka kampuni ya HYUNDAI aliyevaa tisheti nyeupe na suruali ya jinsi yenye rangi nyeusi, yuko mbele ya gari lake akipiga picha kama ishara ya kuwatangazia wateja. Gari hilo lenye rangi nyeupe halina pleti namba, kwa maana ya kwamba ni jipya na lipo tayari kuuzwa sokoni. Magari mengine yanaonekana. Nyuma ya magari hayo kuna ukuta wenye rangi nyeupe.

Magari Kadhaa yako kwenye yadi. Prado inaonekana vizuri sana, gari ambalo hutumika kwenye safari za masafa marefu hasa kwenye barabara korofi, kwa mbali yanaonekana magari mengine kutoka makampuni tofauti yote yanauzwa.

Kampuni ya kuuza magari. Gari aina ya Toyota RAV4 linaonekana lililopigwa picha upande wa nyuma kwenye buti. Gari hilo lina namba HSL027. Pembezoni kuna magari mengi na mbele yake kuna mti mkubwa.

Uuzaji wa magari. Gari limepigwa picha kwa upande wa ndani, sehemu ya mbele anapokaa dereva na mtu mmoja. Usukani unaonekana vizuri, kuna viti viwili vyeusi. Gari hilo limefunguliwa mlango wa kuingilia upande ambao hakai dereva. Juu linafunguka, kioo kiko salama na ni kisafi.

Uuzaji wa magari. Magari yapo kwenye yadi yanauzwa. Mbele kua gari moja zuri jeupe aina ya prado, na nyuma kuna gari jingine na mengine hayaonekani vizuri. Magari haya hutumika kusaidia kwenye usafiri binafsi, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Uuzaji wa magari makubwa aina ya kenta, yenye rangi nyeupe. Muuzaji anaonekana amekaa kwenye kiti amevaa suruali ya kijani, sura yake haionekani, mguu upo karibu na meza yenye chupa ya maji pamoja na karatasi zinazoonyesha bei na picha za magari hayo. Chini kuna marumaru nzuri ya kuvutia.

Yadi ya kuuzia magari kampuni ya Visau cars market, magari mengi yenye rangi tofauti pamoja na aina tofauti yapo kwenye yadi hiyo, ambayo ipo katikati ya majengo mawili makubwa, kwa mbali unaonekana mnara na mbali kabisa kuna mlima mkubwa wenye miti ya kijani na wingu lote ni la bluu.

uzwaji wa magari yote yana fanana yana rangi moja nyeupe na nyeusi yamepangwa kuashiria kuwa yanauzwa yapo sokoni. nyuma ya eneo liliopangwa magari hayo kuna magorofa mawili makubwa sana yenye rangi tofauti pamoja na miti ambayo ipo ndanhttps://swahili-tanzania255.web.app/assets/play-button-321e4809.pngi ya uzio wa sengenge

Kampuni ya uuzaji wa magari ya HYUNDAI ,magari yamepigwa picha kwaajili ya kupelekwa sokoni, hayana namba, ikimaanisha kuwa ni mapya kabisa, juu kuna taa yenye mwanga mzuri, nyuma yake kuna picha yenye logo ya kampuni hiyo.

Kifaa Cha kukusanyia sadaka kanisanimkono umekishika japo kuwa aliekishika haonekani . Maandishi yaliyoandikwa juu ya kifaa kile ni "teethofering" , pembezoni Kuna maboksi makubwa .

Duka la maziwa lijulikanalo kama"MOTHER DAIRY SHOP" namba kumi na tano ziro moja tatu, muuzaji yupo ndani akisubiri wateja, kwenye duka hilo kuna jokofu nyingi ambazo zinasaidia upatikanaji wa maziwa baridi lipo kwenye fremu nzuri iliyopambwa na kupakwa rangi ya bluu na nyeupe.

Duka la maziwa liitwalo "SOLAI DAIRIES". Mwanaume mmoja mzungu amesimama mbele ya duka hilo na kwenye kiuno amefunga mkoba, mwingine yupo ndani anapata huduma. Duka hilo limebandikwa picha za ng'ombe kuashiria huduma ya maziwa inayotolewa. Nje kuna ndoo na vifaa mbalimbali vya kutunza maziwa pamoja na katoni la maji na mayai ya kisasa.

Duka la maziwa lijulikanalo kama "Kieni Dairy Products", ambalo lina geti la kijani na kuchora michoro mbalimbali inayoonyesha huduma inapatikana hapo. Mwanaume aliyevaa koti jeusi, anamhudumia mwanamke aliyesuka nywele nyingi. Anampa maelekezo, wapo wamesimama mlangoni mwa duka hilo.

Duka la bidhaa mbali mbali, lijulikanalo kama "LIMURU DAIRY FAMERS CO-OPERATIVE LIMITED". Duka hilo lina bango kubwa linaloonyesha picha za ng'ombe walionona vizuri. Ndani kuna chanja tofauti zenye bidhaa ambazo zipo kwenye ndoo na kwenye paketi. Watu huenda kujinunulia mahitaji yao ya kila siku.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kutunza maziwa ya kuuza limefunguliwa liko wazi, inaonekana lilikuwa likifanyiwa usafi, liko nje ya duka, kwa ndani viti vinaonekana. Sasa ni safi na husaidia upatikanaji wa maziwa ya baridi. Juu ya jokofu hilo imechorwa picha ya ng'ombe

Duka la maziwa mwanamke alievaa kofia yupo dirishani anapewa chupa ya maziwa wakati yeye anatoa pesa kumpatia mhudumu, mhudumu anaonekana mikono tu inayopokea pesa nakutoa maziwa. Mwanamke anaenunua ameshika mfuko wenye rangi ya bluu bahari

Duka la maziwa lijulikanalo kama; Old Farm Milk ni duka ambalo huuza bidhaa hiyo. Muuza duka yuko mbele ya duka yake akisimama na kutabasamu. Pembeni kuna duka jingine ambalo muuzaji haonekani, na upande wa kushoto kuna duka lililofungwa lina geti la bluu. Duka limeezekwa kwa bati na juu yake yanatokezea majani ya migomba.

Duka la maziwa lijulikanalo kama “Candy cream Diary” wateja hufika apo kujipatia maziwa, katika ukuta wa duka hilo kumechorwa glasi pamoja na chupa zenye kuonesha kua kuna maziwa yanauzwa, mbele ya duka hilo kuna muendesha pikipiki aliyevaa kofia ngumu na amebeba chupa kubwa zenye maziwa ndani yake uku akiwa amekaa kwenye pikipiki.

Duka la maziwa lijukanalo kama "KAANY DAIRY PRODUCT LIMITED". Mwanaume yupo nje anahudumiwa, mwingine yupo ndani akimuuzia mtu maziwa. Duka hilo limepambwa kwa picha ya ng'ombe aliyenona vizuri pamoja na chupa na vidumu vya maziwa Vikiashiria upatikanaji wa huduma hiyo.

Duka la maziwa lijulikanalo kama "BLESSING MILK" limeandika kibango kikubwa chenye maelezo ya "freshi milk, mala, yogati, ugali, keki na figs", kuna picha za bodhaa hizo zilizotajwa ,duka hilo limepakwa rangi ya bluu na pembeni kuna watu wawili wamekaa kuwasubiri wateja.

Duka la vinywaji liitwalo Vision Point Super Market lenye friji tofauti zenye soda, juisi, maziwa, siagi na kadhalika bidhaa hii hutumiwa na watu kila siku, hupoza koo na kujiburudisha.

Duka la maziwa freshi, maziwa ya Royal, maziwa yaliyopangiliwa vizuri kwenye fremu nzuri, kuna maboksi kuna chupa na madumu ya lita tano. Kwenye picha ya mbele kuna watoto wanashangilia, ikionyesha maziwa haya ni muhimu kwa uchangamfu wa afya zao.

Duka la maziwa mwanadada anapima maziwa kutoa kwenye jagi kuweka kwenye chupa, yupo ndani ya duka lake lenye mitambo mbalimbali ya umeme pamoja na jokofu, ana viti viwili vya plastiki na kwenye dirisha la duka hilo lina rangi ya bluu bahari, mteja yupo nje akisubiri huduma.

Duka la maziwa. Mtoto yuko dukani anachagua maziwa anayoyataka. Yapo kwenye chanja mbalimbali; yapo kwenye mifuko, paketi, kwenye mikoba pamoja na mpangilio tofauti. Mwanga ni mzuri; unaonyesha watu wanapata huduma nzuri sana.

Duka la maziwa lijulikanalo kama "NAROPIL COOPERATIVE MILK ATM". Wanamama wapo dukani wakipata huduma, mmoja ameshika kikapu na wengine wamejifunga vilemba kichwani. Kwenye duka hilo kuna picha ya chupa kubwa za maziwa, pamoja na ng'ombe wa maziwa walionona vizuri. Mhudumu anaendelea kuwahudumia.

Duka la maziwa, wanaume wawili wanakunywa maziwa kwenye glasi, wamekaa na mwanamke. Wote wamekalia viti vyeupe kwenye meza yenye glasi pamoja na jagi zilizojaa hayo maziwa. Pembeni yao kuna dirisha, wanakunywa maziwa kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Duka la maziwa. Juu ya meza kuna ndoo kubwa iliyojaa maziwa, ikionyesha huduma ya bidhaa inayotolewa. Duka hilo limepambwa kwa picha za ng'ombe pamoja na maelekezo, yanayoonyesha wazi kuwa ni duka linalouza bidhaa hiyo. Bidhaa hiyo hutumika nyumbani na maeneo tofauti kama kinywaji na kirutubisho.

Duka la maziwa lijulikanalo kama Salama Diary milk Collection centre ni duka lenye geti na mlango wa bluu bahari. Watu wengi wame simama ndani wakipata huduma, kwa nje kuna pikipiki yenye kofia ngumu na koti pamoja na mkebe wenye rangi nyeupe uliofungwa kwenye pikipiki hiyo.

Duka la maziwa, mwanamama anapima maziwa kutoka kwenye jagi moja kupeleka kwenye jagi jingine, juu yake kuna picha ya ng'ombe pembeni yake kuna chanja zenye bidhaa mbalimbali. Mwanamama ametulia, maziwa yako mezani.

Duka la maziwa lijulikanalo kama Mount Kenya Milk Depot ni duka kubwa, kwa nje kuna mtu na gari limesimamishwa kwa ajili ya kupata huduma. Liko kwenye fremu, chini ya nyumba ndefu, nyumba kubwa ya ghorofa na duka hilo limepambwa kwa mabango tofauti yanayoonyesha huduma inayotolewa hapo.

Duka la vifaa vya samani, masofa yanaonekana yakiwa na mito juu yake yenye rangi tofauti, kuna zuria zuri ambalo liko juu ya meza yenye rangi nyeusi, chumba kizima kina mwanga mzuri kumsaidia mteja kuona na kupenda bidhaa aliyokuja kuitafuta.

Duka la vifaa vya samani. Kuna masofa yenye rangi nyeupe na mito yenye rangi ya njano. Nyuma yake kuna viti na meza vilivyopakwa rangi vizuri tayari kwa ajili ya mauzo. Duka hili ni kubwa na lina samani sana.

Duka la vifaa vya samani, kuna makapeti, kuna vitanda, kabati, meza, mapambo, maua, na vifaa mbalimbali, meza ni nzuri vitambaa vina rangi nzuri sana mwanga wake wa ndani unawavutia wateja.

Duka la vifaa vya samani. Kuna meza, viti mbalimbali vinavyozunguka vyenye rangi nyeusi. Vifaa vya samani husaidia kwenye mapambo na hutumika kwenye ofisi, nyumbani, na hata maeneo ya mapumziko.

Duka la vifaa vya samani, kuna makochi yenye rangi nyeusi, kijivu, nyeupe na kadhalika; Ukutani kuna picha zilizochora kwa ubunifu mkubwa, mwanga wa juu ni mweupe na unamulika samani hizo, kuna kabati, kuna vitanda na vitu tofauti vinavyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa.

Wauzaji wa vifaa vya samani kuna masofa, kuna viti, meza, pazia, taa, mapambo, kabati, jokofu na kadhalika. Duka hili ni zuri sana, kuna maua mazuri ya kuvutia vitu vyote vina rangi tofauti na kwenye sakafu kuna marumaru.

Uuzaji wa vifaa vya samani masofa yenye rangi nyeupe, ambayo tayari yametengenezwa yapo sokoni kusubiri wateja, yapo chini ya mwamvuli wenye rangi ya kijani na njano, na pembezoni kuna gari lenye rangi nyeusi.

Mafundi seremala wapo wanaendelea na shughuli yao ya kuranda mbao, ili kurahisisha upatikanaji wa vifaa vya thamani kama: meza, viti, kabati, vitanda na kadhalika. Mmoja amevaa kofia pamoja na tisheti nyekundu, na mwingine amevaa tisheti nyeusi; wapo karibu na eneo la nyumbani.

Muuzaji wa vifaa vya samani. Mtengeneza vifaa hivyo yupo amekaa kwenye kitanda. Vitanda vingine vipo tayari kwa ajli ya mauzo vimepakwa rangi nzuri, ambayo inamvutia mteja tayari kwa ajili ya kununua.

Duka la vifaa vya samani, kuna masofa, meza, viti, taa na watu wanaingia ndani kununua. Samani hizo zina rangi tofauti, kuna zulia nzuri za kuvutia pamoja na marumaru kwenye sakafu, na ukutani kuna picha, mbao zilizochorwa kwa ubunifu mkubwa.

Duka kubwa la vifaa vya thamani, kuna masofa, makochi, meza viti, maua, mapambo, taa, picha za ukutani, televisheni, pamoja na mito yenye rangi tofauti. Duka hili linavutia sana mteja akiingia lazima ajipatie bidhaa nzuri, lina picha za ubunifu mkubwa ambazo hubandikwa ukutani.

Ndani ya duka la samani kuna milango, madirisha, feni, makabati, masofa yenye rangi tofauti, taa mbalimbali pamoja na malumalu nzuri zinazowavutia wateja kuingia na kununua bidhaa hiyo.

Duka la vifaa vya samani, kuna masofa yenye rangi nyeusi, pamoja na mito yenye michirizi meupe na meusi, kuna meza pamoja na viti vidogo. Duka hili huuza vifaa ambavyo vinatumika nyumbani pamoja na maofisini.

Duka la vifaa vya thamani; kuna masofa, viti, meza, mwanga mzuri na ukutani kuna picha zilizotengenezwa kwa ubunifu. Viti hivyo juu yake kuna mito yenye rangi tofauti na chini kuna mazulia pamoja na marumaru nzuri ya kuvutia.

Duka la vifaa vya samani, kuna vitanda kabati mito, masofa, taa, ukuta, pamoja na vitu vyote vinavyovutia. Ukutani kuna picha pamoja na televisheni nzuri na picha kadhaa zinazowaonyesha watu wakiwa wamelala, pamoja na mapambo yaliyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa.

Duka la vifaa vya samani; kuna masofa, vitanda, godoro, madirisha na vyuma mbalimbali. Nyuma kuna chanja ambayo ina mito yenye rangi tofauti, vitanda vyekundu, masofa meupe, pamoja na meza zenye rangi ya kuvutia. Vifaa hivi hutumika nyumbani, ofisini na maeneo ya kupumzikia.

Duka la vifaa vya samani; kuna meza za kisasa, viti pamoja na masofa ya kisasa. Mezani kuna mapambo mazuri, ndani panang'aa. Kuna mazulia na mito ambayo ipo kwenye kila sofa, chini kuna kapeti zuri sana lenye rangi za kuvutia.

Uuzaji wa vifaa vya samani, kuna kitanda ambacho kuna godoro jipya kabisa, pamoja na mashuka mapya yaliyowekwa kwenye mito meupe. Kitanda hicho kipo kwenye chumba chenye pazia zuri lenye rangi nyeupe. Sehemu kama hii hutumika kama eneo la kupumzikia binadamu.

Uuzaji wa vifaa vya samani; wanaume wawili wanaendelea kuviandaa tayari kwa ajili ya kuviuza, ili watu wavitumie kwenye maeneo yao. Mmoja anaendelea kuranda mbao na mwingine anapiga rangi viti tofauti, ambavyo tayari vimekamilika. Kwa mbali kuna milima, pamoja na mabati yanayoonyesha ni karibu na majengo ya watu.

Duka la vifaa vya samani, kuna viti vyenye rangi nyeusi na rangi nyingine, kuna masofa na makochi yenye rangi za kuvutia, yenye mito juu yake. Kuna meza yenye kioo nzuri na ya kuvutia, chini yake sakafu ni nyeupe na mwanga unamvutia mteja.

Duka la uuzaji wa vifaa vya samani lijulikanalo kama "ASHERY FURNITURE HOME STORE" linauza bidhaa tofauti kama vile:meza, viti, masofa yenye rangi nzuri za kuvutia, duka hilo limeandika maandishi makubwa"THIS IS HOME"yenye rangi nyeusi, ukutani kuna televisheni pamoja na bei za punguzo za bidhaa.

Duka la vifaa vya samani; lina meza, viti, masofa, mito na kadhalika. Ukutani kuna maua pamoja na picha mbao, ambazo zimechongwa na kupambwa vizuri. Mwanga unavutia na chini ya sakafu kuna zulia.

Uuzaji wa vifaa vya samani. Kuna vitanda ambavyo tayari vimetengenezwa, vina rangi tofauti. Kila kitanda kina madeka mawili, kinaweza kuwekewa magodoro mawili, tayari vina chaga. Viko tayari kwa ajili ya kuuzwa. Vipo kwenye uzio wa miti, miti yote ni ya kijani.

Ni mafundi seremala wanaendelea na shughuli zao za kila siku, fundi wa kiume anaendelea na kuranda mbao na fundi wa kike anatoa maelekezo kwa wanawake wengine wanaomuangalia akifanya kazi. Kwenye jengo lao limeezekwa na mabati ndani kuna mbao nyingi zilizofanyiwa kazi na zingine ni vifaa vya samani kama viti na meza.

Duka la vifaa vya samani, kuna masofa mazuri yenye rangi tofauti, meza, vyoo na kabati, kwenye kila sofa kuna karatasi iliyobandikwa ikionyesha bei ya kila bidhaa, kwenye sofa kuna mito ya rangi tofauti na duka ni zuri linavutia.

Wauzaji wa vifaa vya samani. Kuna meza inayotumika kwenye chakula yenye viti visivyo pungua sita, maua yaliyopambwa vizuri, kuna kabati lenye vyombo mbalimbali nyuma yake kuna ngazi inayopanda kwenye chumba inayofuata; chini kuna marumaru nzuri za kuvutia.

Duka la vifaa vya samani, picha imechukuliwa upande wa juu. Kuna vitanda vyenye godoro, vitanda vya sofa, makabati, viti na meza. Sakafu yake ni nzuri sana. Masofa yana rangi tofauti, ukuta umepambwa vizuri na taa yenye mwanga mzuri.

Hotelini, kuna mazingira mazuri ya kuvutia mapambo ya ukutani kama vile vinyago, picha za kuchora, pamoja na viti ambavyo vina mito yenye rangi nyekundu, meza ambazo juu yake kuna maua na sehemu nzuri ya kukaa na kusoma vitabu.

Hotelini wahudumu wamekaa mapokezi taa za urembo zinamulika mwanga mzuri sana, kuna televisheni inayoonyesha vipindi vya tv na mezani kuna chupa za mapambo.

Hotelini; watu wanapata huduma tofauti hasa za vinywaji pamoja na chakula, kuna meza zenye glasi, juisi, maua, pamoja na mito yenye rangi tofauti. Wanawake kwa wanaume wanaonekana kuendelea na shughuli mbalimbali.

Eneo la mapokezi kwenye hoteli nzuri ya kuvutia. Kwenye meza ya mapokezi ni ina rangi nyeusi, kuna maua pamoja na sanamu za kuchonga, kuna mwanga mzuri unaovutia. Pembeni yake kuna viti, kuna masofa, maua pamoja na vitu vizuri vya kuwavutia wateja. Chini kuna sakafu yenye marumaru.

Ni ndani ya chumba cha hoteli. Kitanda kimetandikwa vizuri sana, juu kuna mashuka yaliyopigwa pasi na kufuliwa vizuri yenye rangi nyeupe. Kuna kiti na meza kwa ajili ya mapumziko, mwanga wake ni mzuri. Kuna sofa na mito yenye rangi tofauti. Chini kuna marumaru za kuvutia.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa hotelini, wakitafuta sehemu za kukaa kwa ajili ya kupata huduma. Meza ni nzuri pamoja na viti vyenye rangi za chuichui. Meza hizo juu yake kuna glasi, tishu, na pembeni kuna maua mazuri. Upande wa paa, ni mzuri na una taa zenye mwanga mzuri.

Hotelini wanaume watatu wapo mapokezi, wakisubiri kupata huduma kutoka kwa mhudumu, hoteli hii ni nzuri sana kwani chini kuna marumaru ngumu na pembeni yakiwepo mapambo mazuri sana. Upande wa ndani panaonekana mwanga mzuri pamoja na picha nzuri iliyochorwa kwa ubunifu mkubwa.

Hoteli nzuri sana iliyopangiliwa kwa viti na meza. Ina rangi nyeupe kwa upande wa juu na rangi ya bluu katikati. Kuna viti, kuna masofa na mito yenye rangi tofauti. Kwenye meza kuna vitabu vya kutosha. Na juu kuna feni. Chini kuna malumalu za kuvutia.

Watu wapo kwenye duka la kawaida, wakinunua bidhaa mbalimbali kama vile; nyanya, vitunguu, ndizi, karoti, tikiti maji, hoho nakadhalika, duka hili limejaa watu. Wengine wamevaa barakoa, wanawake kwa wanaume wakihudumiana kwa ajili ya kupata mahitaji yao ya kila siku.

Ni sokoni mwanamke yupo kwenye genge lake, akipanga bidhaa zake vizuri. Mwanamke huyo amejifunga kitambaa cheusi kichwani, amevaa miwani. Kwenye genge lake kuna bidhaa kama: nyanya, vitunguu, hoho, karoti, ndizi, mboga za majani, matango na kadhalika. Watu huenda kujinunulia bidhaa za matumizi ya kila siku.

Sokoni, uuzaji na ununuaji unaendelea mihogo mingi na mikubwa inaonekana wanawake wanaendelea kuuza nyanya na bidhaa nyingine kama vile ndizi, vitunguu, hoho, mikate pamoja na bidhaa za dukani kuna miavuli yenye rangi nyekundu inayofunika bidhaa za wanawake hao wanao onekana.

Shughuli za sokoni zinaendelea, wanawake kwa wanaume wanaendelea kuuza na kununua bidhaa mbalimbali mwanamke mmoja yupo kwenye genge lake akiendelea kuchambua maharage tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja, kwenye duka lake kuna bidhaa tofauti kama nyanya, matango, pilipili, vitunguu, viazi na kadhalika.

Sokoni bidhaa mbalimbali zinapatikana majani, pilau, mbogamboga, ubuyu mafuta, na bidhaa nyingine, duka limesheheni vitu vingi sana, watu hujasokoni kujichukulia bidhaa hizi kama zilivyopangiliwa, kwa mbali unaoneka mzani unatumika kwenye upimaji.

Sokoni shughuli mbalimbali za uuzaji na ununuaaji wa bidhaa zinaonekana. Wanawake wawili ambao kila mmoja yupo kwenye genge lake, wanaendelea na kupanga bidhaa zao. Bidhaa zinazoonekana ni kama vitunguu, nyanya, karoti, na vingine. Watu huenda sokoni kujipatia bidhaa za mahitaji yao ya kila siku.

Wanawake wapo sokoni, wanauza bidhaa mbalimbali, mwanamke mmoja yupo mbele, ameshika mikungu ya ndizi, anauza bidhaa zake kama: maembe, machungwa, nanasi na bidhaa nyingine, sokoni watu huenda kujipatia bidhaa wanazozitumia kwenye mahitaji yao ya kila siku.

Mwanamama yuko sokoni anapakia nyanya kwenye mfuko. Kwenye meza yake kuna nyanya nyingi sana. Wateja wawili wanasubiri kupata huduma yake. Mwana mama amevaa aproni, amesuka nywele za kawaida. Wauzaji wengine wako pembeni yake nao wanasubiri wateja. Ni eneo la wazi, eneo ambalo lipo karibu na njia ambayo watu hupita.

Sokoni watu wengi wamefurika, wananunua na kuuza bidhaa. Wanawake waliobeba watoto na wanaume mbalimbali. Bidhaa kama; nyanya, ndizi, matango, mchele, viazi, vitunguu pamoja na mbogamboga, vinaonekana. Watu huenda sokoni kujinunulia bidhaa za kila siku.

Sokoni kuna genge la bidhaa mbalimbali, mwanaume ambaye ni mhudumu anasoma gazeti huku akisubiria wateja na mwanamke amekaa anachambua bidhaa anazoziuza. Kuna nyanya, nanasi, ndizi mbichi na zilivyoiva na matunda mbalimbali, watu huenda sokoni kununua bidhaa kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani ya kila siku.

Mwanamama yupo sokoni, kwenye genge lake akipanga nyanya ambazo juu yake kuna bei pamoja na idadi ya nyanya anazouza. Nyanya zote zimeiva, ni nyekundu, tayari kusubiri wateja na kuwapatia kiungo hicho muhimu kwaajili ya mboga wakati wa mapishi.

Wafanyabiashara wadogowadogo wapo sokoni wakiuza bidhaa mbalimbali kama vile mchele, unga, matunda, mbogamboga. Watu huenda sokoni kwa ajili ya kuchukua mahitaji yao yanayotumika kwenye mapishi na shughuli nyingine. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevaa kofia kubwa akijikinga na jua huku akitabasamu.

Sokoni. Mikono ya mwanaume inaonekana inapima maharag. Mwingine anachambua bidhaa nyingine kama: hoho, tikiti maji, nyanya, vitunguu, matango pamoja na karoti. kuna ndoo zilizopima maharage, kuna maziwa, kuna mahindi, kuna magari yanapita barabarani.

Sokoni, mwanamke amekaa ameshika simu akitabasamu pembeni yake na mbele yake kuna bidhaa anazouza kama tangawizi, nyanya, vitunguu, mboga mboga , mwanadada amesimama nyuma yake akikagua kile anachokifanya kwenye simu .

Sokoni, wanaume waliovaa makanzu pamoja na kofia za kiislamu wanaendelea na uuzaji na ununuaji, watoto wanawaangalia, baba mmoja anauza bamia, vitunguu, pamoja na machungwa. Watu wamekuja kujipatia bidhaa tofauti, wauzaji wamekaa chini, wanunuaji wamesimama.

Wanawake wapo sokoni, wamekaa chini wakisubiri wateja, wanauza nyanya na bidhaa nyingine tofauti. Wapo nyuma ya majengo yaliyochoka sana. Mabati ni ya zamani sana na majengo yenyewe kuta zake, rangi zake zimechoka. Wanawake wengine wamevaa kofia na wengine wamefunga vitenge kichwani. Nyanya ziko chini kwenye sinia.

Watu mbalimbali wapo sokoni wakiendelea kuuza bidhaa zao tofauti. Wengi wanauza nyanya zilizopo kwenye kreti pamoja na ndoo tofauti. Mwanaume mmoja aliyeshika mfuko mweupe, anapata huduma ya nyanya hizo, akihudumiwa mama aliyejifunga kilemba. Nyanya hutumika katika mapishi hasa kwenye mboga.

Sokoni uuzaji na ununuaji unaendelea mama mmoja anakula mwingine ameangalia mbele akisubiri wateja nyanya, vitunguu, kabichi zinaonekana, sokoni watu huenda kujipatia bidhaa wanazotumia kwenye mahitaji yao ya kila siku.

Huduma za pesa kwa njia ya simu, watu wapo dukani wakipata huduma hiyo. Ni nyumba yenye fremu nyingi na tofauti, mbele yake kuna pikipiki zilizopakiwa pamoja na toroli. Na kila mtu anaendelea na shughuli zake, wengine wakihudumiwa dukani.

Huduma za pesa kwa njia ya simu. Mkono wa mwanamke uliopakwa rangi kwenye vidole umeshika kifaa kinacho fanana na simu, ambacho huingizwa kadi na kutoa risiti inayo mruhusu mtu kupata pesa. Kifaa hiki hurahisisha upatikanaji wa pesa bila kwenda benki.

Ni saa moja na dakika ishirini na sita mkono wa kushoto ulioshika simu nyeusi aina ya nokia, unaonyesha ujumbe kwenye kioo kutoka mpesa. Kuwa mtumiaji amepokea shilingi za kikenya elfu nne na mia tatu kutoka benki ya equity kucha inaonekana ikibonyeza eneo la kupokea ujumbe huo.

Huduma ya kutoa na kupokea pesa kupitia M-PESA, mikono miwili iliyoshika simu inaonekana ikifanya huduma hiyo, simu hiyo ina kava jeusi na mbele ina rangi nyeupe, huduma ya upatikanaji wa pesa kwa njia ya simu hurahisisha mtu kupata pesa hiyo mahali popote, wakati wowote.

Huduma ya pesa kwa "m-pesa" mwanaume mmoja anatembea ameshika mfuko wa bluu, akielekea dukani ili kupata huduma. Bango kubwa la "m-pesa" , benki ya "equit" pamoja na benki ya "kcb" vinaonekana, wanaume wawili wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Huduma za kifedha kwa njia ya simu. Mkono wa mtu aliyeshika simu unaonekana ukikagua huduma mbalimbali za kutuma na kupokea pesa. Simu hii ni ndogo na nyeusi, anaangalia namna ya kutuma na kupokea pesa kupitia M pesa.

Ni nyumba nzuri yenye ghorofa moja, imepakwa rangi nyeupe, lakini kwa bati rangi ni nyekundu, madirisha ni ya vioo, ina uzio wa vyuma pamoja na maua mazuri ya kuvutia, juu ya paa kabisa kwa mbali linaonekana wingu la bluu.

Jengo kubwa refu lenye rangi tofauti, linaonekana kuwa na madirisha mengi sana ni jengo ambalo picha imechukuliwa kuanzia chini na kuelekea juu, katikati kuna nyaya za umeme zinapita juu kuna wingu la bluu, majengo kama haya hutumika kama ofisi na maeneo mengine kwa ajili ya biashara.

Ni nyumba ya thamani, ambayo haiwezi kuhamishika, geti lake ni la bluu na ina uzio wa matofali, juu ya uzio kuna ulinzi wa umeme wa nyaya, bati lake ni la rangi nyekundu na rangi nyeupe kwenye ukuta. Juu kabisa kuna kifaa cha kuzuia radi na mawinguni ni wingu la bluu.

Nyumba ya kifahari yenye paa zuri sana, yenye ghorofa zisizopungua tatu. Geti lake ni zuri la kuvutia lina vyuma vilivyopakwa rangi ya kupendeza. Uzio wa ukuta na ndani kuna nyumba nyingine tofauti. Nyaya na nguzo za umeme zinaonekana zikisambaza huduma ya umeme.

Jumba kubwa yenye bati jekundu, inaonekana likiwa kwenye uzio wa matofali mgumu. Juu ya nyumba hiyo na pembeni kuna mabomba kadhaa ya maji yaliyowekwa katikati ya vyuma. Nguzo na nyaya za umeme zinapitisha umeme kupeleka kwenye nyumba hiyo kuashiria upatikanaji wa nishati ya umeme.

Ni ghorofa kubwa linalojengwa lenye rangi nyeupe, kwa mbali linaonekana wingu la bluu. Jengo hili linaonekana litakuwa la thamani sana na bado miti haijatolewa kwa hiyo ujenzi bado unaendelea.

Duka kubwa la viatu vya watoto vyenye saizi mbalimbali pamoja na rangi tofauti, vimepangwa kwenye chanja zenye henga ambazo husidia kumuonyesha mnunuaji sehemu nzuri, na kuchagua kiatu anachokitaka.

Duka la nguo linalouza kwa jumla na rejareja. Kuna suruali zimepangwa vizuri kwenye kabati pamoja na shati. Kuna kibango kinachoonyesha punguzo la bei mpaka asilimia arobaini. Kuna midoli iliyowekewa nguo na nguo nyingine zimewekwa kwenye meza; mwanga wake ni mzuri na panavutia.

Duka la nguo. Mashati yamepangiliwa vizuri makoti nayo yametundikwa nyuma ya mashati, kuna suruali, yote yamepangwa kwenye henga zake na fremu tofauti. Mwanga unamulika mashati yenye rangi tofauti yaliyofungwa kwenye mifuko.

Duka la nguo, kuna bidhaa zimewekwa kwenye chanja tofauti, kuna mabegi ya mgongoni pamoja na makoti, mabegi yana rangi tofauti kama vile: nyeusi, nyeupa na kadhalika, chini ya duka hilo kuna marumaru nzuri za kuvutia pamoja na mwanga unaoonyesha bidhaa zinazouzwa.

Duka kubwa la nguo lipo kwenye jengo zuri sana. Kuna nguo za aina tofauti: mashati, suruali, makoti, majaketi, nakadhalika. Chini, sakafu yake ni nzuri na inamelemeta. Duka hilo limeandikwa jina la Town Team. Nguo ni bidhaa muhimu ambayo hutumiwa na binadamu kujistili.

Duka la nguo lenye nguo tofauti; nguo za wanawake za wanaume, watoto na wanafunzi, ukutani wanaonyesha nguo zinazopatikana kwa mfano sare za wanafunzi za shule. Duka limejaa watu tofauti waliovaa barakoa, wengine wamevaa makoti na sweta pamoja na kofia kila mtu anatafuta nguo anayoitaka.

Duka la bidhaa mbalimbali, wanaume wapo wananunua bidhaa kama vile: viatu, nguo na suruali na wengine wamekaa, mwanaume mmoja yupo karibu na viatu na mteja mwingine amesimama pembeni yake wote wanahudumiwa wakijaribu kuchagua bidhaa wanazozitaka, chini kuna marumaru safi na juu kuna mwanga wa kuvutia.

Duka kubwa la viatu vya kiume vya ngozi vyenye rangi tofauti, viatu vyeusi vinaonekana vipo juu ya boksi zake. Mwanga unawaka vizuri ili mteja aingie na kuona. Viatu vya ngozi vinaonyesha muonekano mzuri kwa mwanaume aliye mtanashati.

Duka la nguo, zimepangwa vizuri kwenye chanja tofauti, nguo za watoto pamoja na za wakubwa, kuna taa zenye mwanga mzuri na chini ya duka hilo kwenye sakafu kuna marumaru za kuvutia, duka hilo linaitwa Sitting rooms.

Duka kubwa la urembo lenye vitu vya thamani ambavyo wanatumia wanawake kuna cheni bangili, pete, hereni, viatu, kofia, miwani, rangi, pamoja na picha mbalimbali zinazoonyesha mawigi ya wanawake. Vifaa hivi hutumika kama urembo kwa wanawake.

Duka la nguo za kiume; kuna chanja mbalimbali zilizotenganishwa zenye masharti, suruali, mabukta, makoti ya rangi tofauti. Duka lina taa nzuri zinazomulika na kumsaidia mteja kuona vizuri. Kwenye sakafu kuna malumalu nzuri za kuvutia.

Duka kubwa la bidhaa tofauti lililopangiliwa vizuri ili kumrahisishia mteja upatikanaji wa huduma anayoitaka. Duka hili lina bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani. Pia kuna taa zinazomulika kumsaidia mteja kuona vizuri bei, bidhaa pamoja na maelekezo.

Mwanamke aliyebana nywele zake, na kubeba mkoba mweupe yupo kwenye duka la bidhaa za kupikia, kuna matunda tofauti kama matango, ndizi, nyanya, karoti, vitunguu, tangawizi na kadhalika anachagua tayari kwaajili ya kwenda nyumbani kuendelea na mapishi.

Duka la bidhaa mbalimbali. Kuna vyakula ambavyo vimepangwa kwenye meza tofauti, kuna upande wa meza wenye vinywaji, chupa nzuri zilizo fungwa vizuri na vingine vipo kwenye boksi. Kwa mbali inaonekana meza yenye bidhaa juu pamoja na kompyuta yenye rangi nyeusi, na pembeni yake kuna jokofu.

Duka kubwa lenye bidhaa tofauti. Kuna viti vya kukalia, baiskeli, mipira na bidhaa nyingine. Watu huenda kwenye maduka kama haya kuchukua bidhaa wanazozitaka. Kuna taa nyeupe zinazowaka vizuri, na chini kuna malumalu nzuri zinazovutia wateja.

Duka la jumla. Duka kubwa, watu wananunua bidhaa tofauti, mwanaume aliyevaa barakoa anachambua bidhaa anayoitaka. Wahudumu wanaendelea kutoa huduma wakiwa wamevaa sare, na watu wengine wanaendelea kuzunguka huku na huko kutafuta bidhaa wanayoitaka.

Duka kubwa, duka la bidhaa za nyumbani, kuna chupa mbalimbali za mafuta, za maji, vipodozi, siagi, maziwa, na bidhaa nyingine. Mwanga ni mzuri unaonekana, chini kuna malumalu nzuri za kuvutia.

Duka la bidhaa mbalimbali inaonekana dawa za meno aina ya kolgeti na bidhaa nyingine ,watu wanapita kuchagua bidhaa hizo wanazozitaka. Eneo hili hutumika zaidi kujipatia mahitaji maalum yanayotumika nyumbani.

Duka la bidhaa za wanawake lijulikanalo kama "LADIES ESSENTIALS 1617" duka hili lina vipodozi, mafuta, nguo, viatu, kofia na kadhalika vinavyotumiwa na wanawake, watu wapo dukani wakichambua bidhaa wanazozitaka, duka hilo lina taa zenye mwanga mzuri sana.

Duka kubwa la bidhaa za jumla lijulikanalo kama HoodMart Supermarket. Lina bidhaa nyingi sana. Na nje kuna picha ya vitu vinavyopatikana ndani mfano nyama, vyakula pamoja na mahitaji mbalimbali ya nyumbani. Kuna namba za simu ambazo zinaweza zikapatikana kwenye mtandao wa WhatsApp. Jina la duka limeandikwa kwa maandishi yenye rangi ya kijani na nyeupe.

Duka kubwa la bidhaa; mwanamama anaendelea kuchambua bidhaa anazozitaka, kuna sprei, kuna pafyumu. Kuna vitu mbalimbali vilivyopo kwenye mifuko, mikebe, maboksi, na kadhalika. Maeneo kama haya watu huja kununua bidhaa, kwa ajili ya mahitaji yao.

duka la nafaka kuna bidhaa tofauti marage, chokolete ,korosho ,karoti, kahawa naakadhalika kuna magunia mengi sana ,kila gunia linakaratasi inayotoa maelekezo ya bidhaa iliyomo ndani ,kila gunia linatekeo na sinia juu nyuma yake kuna chanja yenye bidhaa tofauti

Duka kubwa, mwanadada aliyevaa suruali pamoja na raba na tisheti nyekundu akiendelea kuchambua bidhaa tofauti na kuweka kwenye kifaa maalum kwa ajili ya kwenda kulipia na kurudi nyumbani. Watu huenda kwenye duka kubwa kwa ajili ya kujipatia bidhaa zinazosaidia kwenye mahitaji yao ya kila siku.

Duka kubwa la vinywaji vimepangwa kampuni tofauti, Fanta iko upande wa mbele, vinywaji vina rangi tofauti nyekundu, nyeusi, njano, nyeupe na rangi nyingine nyingi, taa zinaamulika vizuri kumsaidia mteja kuona aina ya kinywaji anachokitaka.

Duka kubwa la bidhaa tofauti, watu mbalimbali wanaendelea kuchambua. Bidhaa hizo zimewekwa kwenye mabakuli, kontena na vyombo vya plastiki. Wanaume kwa wanawake wanachambua bidhaa wanazozitaka tayari kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao ya nyumbani ya kila siku.

Mwanaume yupo kwenye duka kubwa la vinywaji, akichagua na kuweka kwenye kifaa maalumu, kinachomsaidia kuvikusanya vyote kwa pamoja. Zinaonekana chupa nyeusi, zenye karatasi nyeupe, zinazotoa maelekezo. Duka hili hutumika kwenye uuzaji wa bidhaa ya jumla na rejareja.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali, kuna jokofu, kuna mashine za kufulia, kuna televisheni, kuna vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kuna wanaume wawili wanaonekana, chini kuna sakafu yenye marumaru nzuri ya kuvutia.